Daktari aliye valia nguo nyeupe, na bluu na kinga ya pinki, akiwa ameshika kifaa chenye kufanya uchunguzi kwenye mfano wa meno katika chumba cha hospitali.

Daktari amevalia sare ya rangi nyeupe na kinga za bluu akiwa na mgonjwa anaetaka kuhudumiwa kuhusiana na swala la meno ili apate huduma bora katika hospitali hiyo.

Mandhari inayoonyesha mafuriko ya maji mengi katika eneo hilo, na kuzuia vyombo vya moto na binadamu kupita humo na vingine kukwama. Inayoashiria Kutokuwa na usalama katika eneo hilo.

mgonjwa wa kiume akiwa ameketi katika eneo la hospitali, akiwekewa mashine inayopima mzunguko wa damu, na kupimwa hali ya joto mwilini.

Vifaa vya hospitali vinavyotumika katika operesheni ya binadamu au wanyama, katika kuhakikisha upasuaji mzuri na wa uhakika.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi katika viti, vilivopangwa katika safu. Wakisubiri huduma katika hospitali hiyo.

Nesi wa kiume alyievalia sare za rangi ya bluu na peni iliyopo kwenye mfuko wa tisheti, aliyesimama mbele ya ukuta wa rangi ya kahawia na nyeusi akicheka.

Daktari wa kiume mwenye asili ya Kiafrika aliyekaa kwenye dawati. Amevaa koti la rangi nyeupe akiwa na stetoskopu shingoni akitoa ishara ya kidole gumba huku akitabasamu na kompyuta mpakato mbele yake.

Nesi wakiume aliyevalia sare ya rangi ya bluu na peni kwenye mfuko wa shati amesimama wima mbele ya ukuta wa rangi ya kahawia akicheka.

Mtaalamu anejihusisha katika matatizo ya akili akiwa ameketi kwenye kochi la bluu, akimsikiliza anaemtaka msaada ili aweze kuyatatua matatizo yake.

Madaktari wakike wawili, waliovalia barakoa na neti ya bluu kichwani, wakimuangalia mtoto aliyekuwepo kwenye kiatamia ili kuweka sindano au vitu hususani kwa ajili ya kumsaidia.

Mwanamke akiwa pamoja na mtoto wake wamelala kwenye kitanda au sehemu nyingine ya kulala, wakiwa katika chumba cha hospitali ya watoto.

Nesi wakiume, aliyevalia vazi ya rangi ya bluu pamoja na kipima moyo na barakoa akimchunguza mtoto aliyelazwa katika chumba cha hospitali akichunguza afya yake.

Mwanamke aliyevalia nguo za sare ya bluu, akiwemo ndani ya chumba cha hospitali ya watoto, akifunga kiatamia kinachowasaidia watoto wadogo wasioweza kupumua wenyewe.